Huyu ni Bi. Martha Koome, jaji mkuu wa nchi ya Kenya na ameinua bibilia juu kuashiria ya kuwa, hii ndiyo ilikuwa siku ambayo aliapishwa katika ofisi hiyo, ya kuwa jaji mkuu wa taifa la Kenya.

Hawa ni mashabiki wa timu ya soka. Mashabiki hawa kulingana na sare walizo nazo ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Timu ya Gor Mahia ni moja wapo ya timu za soka ambazo zinashindana katika mashindano ya KPL.

Hii ni timu ya soka. Kuna timu iliyovalia rangi ya njano na vilevile kuna wapinzani wao waliovalia rangi za kijani kibichi. Kwenye stendi kuna mashabiki ambao wanawashabikia, mechi ikiendelea kuwa inanoga moto.

Hapa kuna watu mbalimbali, kuna waliosimama sehemu moja ya meza na wengine walioketi sehemu nyingine ya meza. Walioketi ni watu wa huduma wa ofisi za kiserikali za Huduma Center na walio sehemu nyingine ya meza waliosimama ni walio hapa kwa ajili ya kuweza kupokea huduma za watoa huduma hawa.

Hii ni sherehe ya kuadhimisha uapishaji wa rais wa tano wa jamhuri ya Kenya, mheshimiwa William Samoei Ruto. Kando yake ni mke wake na sehemu yake ya kulia, ameshikilia bibilia kuonyesha kuwa anaapa kuwahudumia wananchi kwa ukweli.

Hawa ni watu ambao wameketi katika sehemu ya kungojea huduma za serikali. Watu hawa wanakaa kuwa wamechoka na hawana subira kwa sababu huenda wahudumu wanafanya polepole au ni wachache katika zile sehemu za kutoa huduma.

Hawa ni maafisa wa serikali ijapokuwa wote wako katika vitengo tofauti tofauti. Mmoja akiwa ni afisa wa polisi na mwengine akiwa ni afisa wa kutoa huduma za serikali katika afisi za serikali zinazojulikana kama Huduma Center.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa soka. Wachezaji hawa wanaichezea timu ya KDF. Timu ya KDF inashiriki katika mashindano ya KPL ikiwa ni mechi ambazo zinachezwa baina ya timu tofauti tofauti katika jamhuri ya Kenya.

Ijapokuwa jengo hili linatoa huduma za kibanda cha intaneti , jengo hili lina ofisi na viti na vyombo vya kisasa. Hawa wahudumu wanawahudumia wanaotafuta huduma za kibanda za intaneti . Kwa lugha nyingine tunaweza sema wako kwenye cyber cafe

Hii ni afisi ya serikali iliyo na maafisa wa kutoa huduma kwa wananchi. Waliokaa sehemu moja ni wananchi wanaohudumiwa na sehemu nyingine ni maafisa wanaotoa huduma hizi za serikali huduma kama vile ya NSSF, NHIF, ambayo kwa sasa inajulikana kama SHA.

Huu ni mkusanyiko wa watu wengi katika uwanja wa mashindano ya riadha. Watu wamekusanyika katika viti vya kutazama wakimbiaji wakiwa katika treki za kukimbia.

Huyu ni rais wa tano wa jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto na anaonekana akiwa anawamkia majaji kwa bashasha na majaji wanamwamkia pia kwa bashasha na furaha.

Hiki ni kituo cha kutoa huduma za serikali. Kituo hiki kulingana na mpangilio wa wahudumu na wanaohudumiwa kinadhihirisha wazi kuwa watu walio hapa wanasubiri kupewa huduma za kiserikali. Vilevile kulingana na sare za wahudumu zinabaini kuwa wazi hawa ni wafanyikazi au wahudumu wa serikali katika sekta ya Huduma Centre.

Kulingana na sare walizovaa ,hawa ni wachezaji wa soka ama kandanda. Katika kipindi hiki wako uwanjani na wanajiandaa kuanza mechi iliyo mbele yao kwa kuweza kupasha misuli zao moto.

Haw ni wanasiasa. Kulingana na jinsi waliovalia kofia za ODM, ina maana kuwa wote ni wa mrengo wa ODM. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha ODM mheshimiwa Mbadi, wanaonekana kuwahutubia wanahabari au wasikilizaji wengineo.

Huyu ni shabiki wa timu ya soka ya Mombasa. Timu hii ya bandari inashiriki katika mchezo wa kitaifa wa KPL.Shabiki huyu anaonekana kufurahia saana katika uwanja wa mazoezi au ni baada tu ya mechi.

Hili ni kibango linaloonyesha chama cha kisiasa. Chama hiki kiliweza kuzinduliwa na aliyekuwa rais wa nne wa jamhuri ya Kenya mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta na ambaye ni rais wa sasa wa Kenya ambaye ni rais Mtukufu William Samoei Ruto.

Watu hawa ni wakenya kulingana na nyevu zao na jinsi wanavyokaa kungaa au kufuraia ni kaa mashabiki wa either timu ya soka au kapumbu au timu ya rugby hila tulicho na uwakika nacho ni kuwa watu hawa ni mashapiki wa mchezo fulani au spoti.

Hii ni ofisi ya serikali. Kulingana na muundo wake na jinsi vitu vilivyopangwa inaashiria kwamba hiki ni kituo cha kusajili au kuchukua kitambulisho cha taifa. Kulingana na wingi wa vitambulisho na vilivyokusanyika katika vikundi vikundi inaonyesha kwamba hii ni kituo cha kusajili vitambulisho.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa vikapu. Kulinganà na jinsi wanavyoshangilia na furaha iliyo nyuso zao wanaashiria kuwa wa

Huu ni mchezo wa vikapu. Mchezo huu unachezwa na akina dada wawili mmoja akiwa amevalia jezi au sare nyeupe juu chini na mwenzake akiwa amevalia sare ya kijani kibichi juu chini. Vilevile kuna mashabiki wachache ambao wameweza kujitokeza ili kuweza kushuhudia mchuano huo.

Hili ni jengo la benki kulingana na walivyoketi wateja na wengine walivyosimama, wakiweza kungojea au wakiweza kuhudumiwa na wahudumu walio katika sehemu ya ndani ya kioo. Inadhihirisha wazi kwamba jengo hili ni la benki. Isitoshe kuna askari ambaye anashika doria katika jengo hili, kuonyesha kwamba kuna jambo la maana ambalo linatendeka katika jengo hili.

Hawa ni wachezaji kandanda au soka. Kipindi hiki kinakaa ni kile cha mapumziko, nao wote waliokuwa wakicheza wameweza kukongomana ili kusemezana kabla warudi katika kipindi cha pili au kuweza kukiombea kipindi hicho kabla kianze.

Hawa ni wachezaji wa soka au kabumbu. Wachezaji hawa wanafuraha tele huku wakikimbia katika sehemu moja ya uwanja huu kuweza kushabikia bao walilofunga pamoja na mashabiki wao.

Hawa ni viongozi wa kisiasa wanaotoka katika nchi ya Kenya. Mmoja wao ni aliyekuwa mkuu wa sheria bwana Wili Mtunga, kando yake ni aliyekuwa rais wa nne wa nchi ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta.

Hizi ni aina mbili za pasipoti, moja ya rangi nyeusi ni pasipoti unayeweza kusafiri katika nchi za Ughaibuni. Na iliyo na rangi ya samawati ni pasipoti ambayo unaweza kuitumia kusafiri katika nchi za Afrika Mashariki.

Huyu ni mwanamke wa umri wa makamo. Jina lake ni Martha Koome. Yeye ndiye jaji mkuu wa mahakama za Kenya na ndiye msimamizi mkuu wa tume za huduma ya mahakama.

Hawa ni mashabiki wa michezo, huenda ikawa ni riadha au soka. Wana furaha tele kwenye nyuso zao kulingana na jinsi wanavyocheka na kupaza sauti kwa njia iliyo ya msisimko wa hali ya juu.

Hawa ni wachezaji wa kandanda au soka. Wachezaji hawa wanachezea timu ya KDF au Kenya Defence Forces ambayo inashiriki katika michuano ya ligi kuu Kenya KPL. Inadhihirika wazi kulingana na sare walizovaa manake zimeweza kuandikwa bayana kwa maandishi ya KDF.

Huyu ni aliyekuwa kiongozi wa chama cha upinzani nchi ya Kenya mheshimiwa Raila Amolo Odinga, akiwa na viongozi wenzake, wakiwa wamemaliza tu kuhutubia wafuasi wao na wanabugia na mkono wa buriani.

Hawa ni aliyekuwa Rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, na kwenye mkono wake wa kulia ni aliyekuwa Gavana wa Nairobi, Mheshimiwa Kidero. Wako na furaha kabisa baada ya mkutano wa uzinduzi wa mradi fulani, au mkutano fulani wa maendeleo, au wa kisiasa.

Hawa ni wanasiasa wakiongozwa na aliyekuwa mpinzani mkuu wa serikali Mheshimiwa Raila Amollo Odinga, wanaonekana kuwa na furaha teletele wakiwemo waheshimiwa wengine kama vile Eugine Wamalwa, wakiwa katika uzinduzi au sherehe fulani ya kisiasa.

Haya ni maofisi ya serikali ya watoaji huduma kwa ajili ya wananchi ikiwa ni kulingana na sare walizozivaa. Hiki ni kituo cha Huduma Centre kulingana na mapambo ya baluni na maua yanaonyesha kuwa kuna uwadhibishaji fulani wa siku hii katika majumba haya ama ofisi hizi.

Hawa ni wafuasi wa spoti ya rugby na ni wafuasi kutoka Kenya kulingana na jezi walizovaa na rangi walizopaka nyusoni, zinadhihirisha wazi kwamba wanatambua na kuelewa tamaduni ya mchezo huu wa rugby na vilevile wameweza kuashiria kwamba wanaipenda nchi yao ya Kenya kulingana na bendera walizopaka kwenye miili zao.

Hiki ni kituo cha huduma. Kituo hiki kimetengwa na serikali kwa ajili ya kutoa huduma kwa urahisi kwa wananchi. Kulingana na walivyoketi hapa, hawa wanaongoja kuhudumiwa na vile vile kando kuna mshikadoria wa serikali aliyejihami kwa bunduki kuhakikisha usalama wa wananchi wanaoongoja huduma hizi, na serikali.